Shamba yenye mimea yenye majani mabichi yaliyoegemea kwenye mistari ya mchanga na maji pembeni ni mkusanyiko wa miti na nyumba, ikionyesha uzalishaji wa kilimo.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji au mdodoshi. Kila mstari wa mchicha kwenye udongo kavu ukitoa maji kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea.